Kuna daktari wa kienyeji amaye anaitwa Dr.Mduba ambaye anatiba za magonjwa kama vile nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono, kipenzi na magonjwa ambayo anaweza kuyatibu.

Hapa ni mama ambao ametoka kujifungua naye anaangalia mwana wake kwa furaha sana na kumshukuru Mungu kumpa kumwezesha kuzaa kwa hali rahisi.

Ukame imeleta madhara mingine sana kama tunavyoshuhudia wanyama wamekufa kwa ukosefu wa maji na chakula. Hali hii inaadhiri uchumi ya nchi na pia biashara ya kibinafsi.

Hii ni dawa ambayo inaitwa Azomax. Ni dawa ambayo inatumika kupunguza maumivu na ndani yake ikona dawa sita kwa kila sehemu.

Mimea inafaa kukuwa yanatibiwa mara kwa mara ili kuweza kuzuia wadudu ambao wanaharibu mimea yetu. Tusipoyazingatia hayo mazao katika shamba yetu yatapungua.

Huyu anaeza kuwa ni daktari ambao wameamua kutengeneza tenti ya kuweza kuhudumia watu ikiwemo kuchanja watu ugonjwa kama ya polio ama ya TB.

Hapa ni katika hospitali, kituo cha meno ambapo mtu anaeda kung'olewa meno inapomsubua ama ina uchungu kuzidi.

Hapa kuna vifaa vya mchawi ambapo anatumia kuyaganga ama kufanya uchawi ambapo mteja anapokuja anayatumia na kumpa maelezo ambayo atayafanya.